Msichana mdogo ameketi sebuleni kwenye pochi la kijivu. Amekaa mbele ya meza ndogo nyeupe akiwa anaangalia kompyuta mpakato huku amevaa headphones kubwa nyeusi kichwani. Msichana huyo anaonekana mwenye furaha na tabasamu usoni mwake. Juu ya meza kuna kitabu kilichofunguliwa, gilasi ya maziwa na kikombe cha kalamu chenye penseli na pen .

Msichana mdogo mweupe, mwenye nywele nyeusi zilizokusanywa nyuma, amevaa miwani ya rangi nyekundu na sweta nyeusi, na ameketi kwenye kiti cheupe mbele ya tarakilishi ya mezani. Amevaa (earphones) na anaangalia skrini ya kompyuta. Mezani kuna karatasi, vitabu na mafaili yaliyopangwa pembeni pamoja na vifaa vingine. Dirisha lipo nyuma linaangazia mwangaza, likifanya chumba kuwa na mwangaza wa kutosha.

Simu ya kisasa ya mkononi ikiwa juu ya meza ya mbao. Kwenye skrini ya simu hiyo, kunaonekana rafu za vitabu zilizojitokeza na kusimama wima kana kwamba zinatoka ndani ya simu hiyo. Rafu hizo zina vitabu vingi vya rangi na ukubwa mbalimbali. Karibu na simu hiyo, kuna penseli, kikombe cha kahawa na mmea mdogo wa kijani uliopo kwenye chungu cha kijivu.

Mwanaume anatoa mhadhara mbele ya hadhira. Amevaa shati la bluu na amesimama kwenye jukwaa dogo lenye kipaza sauti. Anatumia skrini ya kisasa ya uwazi kuandika hesabu na michoro ya aljebra na fizikia. Maandishi hayo yanaonekana yaking'aa kwa rangi ya kijani kibichi yakionyesha hesabu tata na vielezo vya kisayansi. Mandhari ya nyuma ni ya giza.

Bweni la wanafunzi lililo na vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mstari kila kitanda kikiwa na magodoro, mashuka na baadhi ya vifaa vya kibinafsi kama vile mito, blanketi na viatu. Kwenye sakafu kuna masanduku ya chuma na ndoo za plastiki. Mwanga unaingia kupitia madirisha yaliyopo. Dari inaonekana kuwa na muundo wa mbao na bati.

Chumba kikubwa kinachoonekana kuwa maktaba. Kuna meza kadhaa za mbao zilizopangwa kwa safu, na kila meza ina viti viwili. Dari ni nyeupe na ina taa za duara zinazotoa mwanga wa kutosha. Kuta zimepakwa rangi ya bluu iliyokolea na chini yake kuna rafu za vitabu zilizopangwa vizuri. Sakafu inaonekana kuwa na zulia la rangi ya kijivu.

Basi la shule la rangi ya manjano limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Basi hilo limeandikwa maneno school bus upande wa mbele na lina mapambo madogo sehemu ya mbele. Dirisha la mbele limefunikwa kiasi na karatasi nyeupe. Angani kuna mawingu mepesi. Basi hili linaonekana kuwa jipya. Pembeni kuna magari mengine yaliyopaki na majengo machache kwa umbali.

Chumba cha malazi chenye vitanda vya ghorofa vitatu viwili vikiwa upande mmoja, mmoja ukiwa upande mwingine. Kila kitanda kiko na nafsi ya juu na ya chini na kuna magodoro yaliyowekwa tayari kwa matumizi. Chumba kina rangi ya ukuta ya krimu na dari nyeupe na kuna mlango unaoelekea kwenye sehemu nyingine ya jengo sakafu inaonekana kuwa safi.